Feri mbili ikiwemo yenye sehemu ya juu na ya chini vimejaa watu ndani yao pamoja na magari. Feri hivo vimeegeshwa katika sehemu iliyoko karibu na nchi kavu. Gari ikiwemo za nyeupe na nyeusi zinondoka ndani ya feri hivyo. Maji imetulia pamoja na eneo kuwa na mwangaza hafifu huku ikiashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Sehemu ya ufukwe wa bahari, kwenye mchanga mweupe. Kuna nyumba lenye umbo la mviringo na muundo wa kizamani. Nyumba hiyo lina kuta ya miti zilizounganishwa, paa iliyoundwa na makuti, pamoja na mlango iliyoundwa na mabati na mbao. Ukutani kumeangishwa vibao vyenye maandishi. Nyuma ya nyumba hiyo kuna msitu ya mimea ikiwemo miti ya minazi.

Umati kubwa ya waumini wa dini ya kikristo wakiwemo, wamama watatu waliovalia sare sawia, mapadri, askofu na watu wengine, wamesimama mbele ya jengo refu lenye maandishi ukutani. Maandishi hayo yanasoma, St Mary's Pro-cathedral ACK Diocese of Malindi, yakiashiria eneo la kanisa kuu la kikatoliki iliyoko kwenye eneo la Malindi.

Sehemu wazi ya ndani ya jumba kubwa la kifahari lina sakafu lenye vigae vya rangi nyeupe na ya kupendeza. Kwa umbali watu wanaonekana wakitembea kwenye sakafu. Upande wa kushoto kunako kibanda cha kupendeza chenye bidhaa nyingi ndani yake.

Barabara ndefu ya lami linapita katikati ya majego za kifahari. Upande wa kushoto kunako jengo lenye maandishi ya "OLD TOWN BOUTIQUE" linalozuia miale ya jua na kuleta kivuli barabarani. Upande wa kulia jengo refu lenye ukuta nyeupe linamulikwa na jua.

Jumba kubwa lenye mabati ya rangi ya buluu na ukuta wa rangi nyeupe, ikiwa na ishara ya msalaba juu yake. Ina maandishi inayosema, Welcome to PCEA Makupa Church . Kuashiria kanisa iliyoko kwenye eneo la Makupa nyuma lake kuna majumba mengine kifahari.

Ndege kubwa aina ya Jambo Jet yenye mwili ya rangi nyeupe na nyekundu limesimama kwenye uwanjani mwake. Watu wawili, akiwemo jamaa aliyebeba begi mkononi, wanashuka kutoka ndani ya ndege lile. Nyuma lake kunako watu waliosimama huku wamevaa kiakisi mwilini.

Watu wawili akiwemo mwanaume aliyevaa nguo ya rangi nyeupe wamebeba vikapu vya rangi manjano kwenye mikono zao. Wanaoekana kua kwenye harakati ya kutembea huku wakielekea sehemu ya mbele. Mbele yao kunako jamaa aliyevaa nguo za rangi ya nyeusi. Eneo lina mwangaza likiashiria sehemu ya ndani ya duka kubwa au eneo la biashara.

Jengo refu, kubwa la kifahari lenye ukuta ya rangi nyeupe, lina gari ndogo nyeupe iliyosimama chini yake, pamoja na maandishi juu yake yanayosoma, Kenya Airways Welcomes You to Mombasa. Likiashiria uwanja wa ndege ulioko kwenye eneo la Mombasa.

Machweo yenye jua ya miale ya rangi ya dhahabu na ya kupendeza angani linamulika juu ya maji ya bahari. Upande wa kushoto kunapo msitu yenye mimea mengi.

Lori kubwa ya mizigo yenye kichwa cha rangi nyeupe limebeba container ya rangi ya manjano nyuma yake, lori hilo lipo kwenye sehemu ya barabara huku eneo likwa na mwangaza wa kutosha. Kando ya lori hiyo kunako jengo lenye ukuta wa rangi ya nyeupe.

Mchoro wa mwanasiasa anayeitwa Kipchumba Murkomen, amevaa suti nyeusi pamoja na tai nyekundu, huku akiwa ameshikilia mikono zake pamoja. Anaonekana kuwa na uso wa kutabasamu, huku kando yake kukiwa na maandishi mengi za kukolezwa.

Sehemu ya ufukwe wa bahari lina jengo za paa za makuti zilizozungukana katikakati ya jengo hizo kunako sehemu ya wazi ya ukoleaji huku miti mirefu za minazi zikiwemo. Upande wa nyuma ya jengo hizo kuna msitu ya mimea mengine ya majani mabichi pamoja na miti ya minazi.

Sehemu ya bahari yenye maji mengi yaliyotulia inaonyesha mkutano wa maji na anga kwa upeo wa macho. Angani kuna mawingu yaliyotanda nyeusi.

Sehemu ya wazi ya mbele ya msikiti kubwa wenye ukuta wa rangi za kupendeza, ikiwemo kijani, lina maandishi iliyokolezwa kwa rangi nyeusi juu ya kiingilio chake. Mbele ya msikiti hiyo, kunako watu, wakiwemo maafisa mbili wa polisi, pamoja na mpiga picha aliyesimama na kumtizama jamaa aliyeshikilia kipaza sauti mkononi.

Kundi la waumini, wakiwemo waliovaa kanzu za rangi nyeupe na kofia kichwani, wamepiga goti kwa pamoja huku wakitazama sehemu ya mbele yenye mapambo ya maua. Watu hao wanaonekana kuwa katika harakati za maombi, huku wakiwa na vifaa vya ngoma, wengine wakiinua juu.

Jengo kubwa lenye ukuta wa rangi nyeupe, paa refu pamoja na kiingilio lipo katikakati ya msitu wa mimea ya majani mabichi pamoja na miti mengine mirefu. Mandhari yanaashiria eneo asili tulivu labda mazingira ya kanisa au sehemu nyingine.

Boti kubwa lenye muundo wa kizamani iliyobeba watu, wakiwemo walioketi na wengine kusimama, lipo katikati ya bahari penye maji mengi. Watu hawa wanaonekana kuwa kwenye harakati za usafiri majini au uvuvi. Maji yamejaa na kutulia ikileta picha safi kwenye eneo hiyo.

Sehemu ya bahari lina maji mengi yaliyojaa na kutulia. Kwa umbali boti ndogo linaloelea juu ya maji linaonekana. Miale ya jua inayoleta mwangaza inamulika juu ya maji. Eneo lina mwangaza hafifu yakiashiria nyakati za asubuhi au jioni.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa la kanisa. Lina kundi la watu walioketi kwenye viti vya plastiki, iliyozingira sehemu ya wazi. Juu kwenye ukutani, kunako maandishi yanayosoma, Mavuno Church.

Jumba kubwa la kifahari iliyopakwa rangi ya siagi na yakupendeza pamoja na dirisha mengi liko kwenye eneo la wazi. Nyumba hilo limezingirwa na nyasi fupi na ya kupendeza. Kando kuna gari ndogo nyeupe. Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya bona.

Sehemu wazi ya nje ya nyumba la kifahari wenye ukuta wa rangi za kupendeza ikiwemo nyeupe pamoja na manjano lina mwangaza wa jua. Kuta ndogo lenye mistari ya rangi ya nyeupe lina maandishi yaliyoandikwa, Nyali Baptism Church. Mbele yake kunako miti mirefu yenye majani mabichi ikileta kivuli mbele ya sehemu hio.

Nchi kavu iliyoko karibu na bahari lina jengo nyingi za kifahari zikiwa na kuta ya rangi ya nyeupe. Sehemu ya mbele ya nchi hiyo lina maji ya bahari ikiwemo viboti ndogondogo vilivyosimamishwa na kuegeshwa kwenye maji hiyo.

Meza iliyotandikwa shuka ya rangi tofauti na za kupendeza, juu yake limebeba kikapu iliyoko na matunda za rangi tofauti ikiwemo ndizi, maembe, pamoja na matunda mengine. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya hoteli au jumba la kifahari.

Ndege kubwa la kifahari aina ya Jambo Jet yenye mwili wa rangi ya nyeupe na nyekundu pamoja na madoadoa ya rangi nyekundu imesimamishwa kwenye uwaja wake. Nyuma kunako jengo refu yenye ukuta wa rangi ya kupendeza pamoja na madirisha ndogo ndogo, eneo linaashiria sehemu ya uwanja wa ndege.

Gari ndogo ya uchukuzi, aina ya matatu iliyoko na michoro na maandishi kwenye mwili, limesimama kando ya barabara. Gari hili lina nambari yake ya usajili inayosoma KBG 293E. Nyuma yake kunako gari nyingine aina ya matatu pia.

Kutokana na onyesho la dirisha kutoka usehemu wa ndani ya nyumba, ndege kubwa la kifahari aina ya Jambo Jet, yenye mwili ya rangi nyeupe na nyekundu, limesimama kwenye uwanja wake. Kando ya ndege hiyo kunako lori ndogo ya rangi nyeupe. Umati ya watu wanaotembea wakitoka kwenye ndege hiyo wapo kwenye sehemu ya wazi. Eneo linaashiria uwanja wa ndege.

Machweo ya jua yenye miale ya rangi ya dhahabu, linamulika juu ya maji mengi ya bahari. Angani kumetanda mawingu yanayozuia miale ya jua kupenya, huku ukileta giza kwenye eneo hilo. Juu ya maji kunalo boti ndogo linaloelea.

Sehemu ya ndani ya jengo la huduma za kiserikali. Lina watu wengi wakiwemo wahudumu waliovaa sare nyeupe na sawia kila mmoja. Mwanamke aliyevaa miwani na kusimama huku akiweka mikono zake pamoja anawatazama watu walioko mbele yake.

Sehemu wazi ya bahari, lina ardhi yenye mchanga mweupe wa kupendeza. Upande wa kushoto wa sehemu hiyo, lina maji mengi ya bahari yaliyojaa na kutulia. Angani kumetanda mawingu ya rangi nyeusi na zingine nyeupe. Eneo lina mwangaza hafifu ikiashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Watu wanne akiwemo jamaa aliyesimama na kushikilia kiuno pamoja na wenzake wengine walioketi kwenye mkokoteni wapo mbele ya msikiti yenye ukuta refu. Kando yao kunako basi yenye rangi tofauti ikiwemo nyeuoe na buluu.

Sehemu ya ufuko wa bahari wenye mchanga mweupe lina miti mirefu za minazi huku zikiwa na vibanda vyenye paa za makuti chini yao. Ndani ya vibanda hivyo kunako vitanda vya muundo wa kisasa vikiwa vimepangwa. Eneo linaashiria sehemu iliyoko karibu na bahari. Huku mwangaza hafifu ukiangaa.

Jengo kubwa la kifahari lenye madirisha mengi pamoja na milango lina ukuta refu iliyopakwa rangi nyeupe. Jengo hilo lina muundo wa kisasa wa misikiti.

Jumba kubwa refu yenye muundo wa kisasa na lenye kuta za vioo vinavyopendeza lina kiingilio kubwa wazi. Penye kiingilio kunako watu wengi waliosimama huku wengine wakiwa wameketi. Juu ya kiingilio hicho kunako maandishi yanayosoma, "ENTER HIS GATES WITH THANKSGIVING".

Sehemu ya wazi lina miti mirefu za minazi pamoja na mimea mingine zenye majani mabichi huku nyasi iliyokatwa na kuleta picha likiwemo. Sehemu ya nyuma kunako majengo za kifahari; zingine zikiwa na kuta nyeupe na paa za kujengwa na makuti. Eneo linaashiria sehemu ya wazi ya eneo hasili.

Sehemu ya wazi ya bahari lina pande ndogo ya mchanga pamoja na sehemu kubwa ya maji iliyojaa na kutulia. Eneo lina mwangaza hafifu ikiashiria nyakati za asubuhi au jioni.

Sehemu ya nyumba la kifahari linakuta nene refu lenye rangi ya kupendeza. Kuta hilo ni la muundo wa kisasa likiashiria sehemu ya juu ya msikiti. Eneo lina mwangaza hafifu likiashiria nyakati za mchana au jioni.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa yenye paa refu iliyojengwa kwa miti mirefu ina mwangaza hafifu huku taa zikiangaa juu yake, sehemu ya nje kunako mwangaza kuashiria nyakati za mchana.

Sehemu ya mbele ya lango kuu ya rangi ya nyeusi linakuta upande wa kushoto na wa kulia. Kuta hizo ni za rangi nyeupe ikiwemo kuta yenye maandishi yanayosoma, Deliverance Church Mombasa City. Likiashiria kanisa iliyoko kwenye eneo la Mombasa. Sehemu ya ndani ya lango hiyo kunako miti mirefu ya majani mabichi pamoja na majengo mengine zenye ukuta rangi ya nyeupe.

Barabara kuu pana ya lami yenye upande mbili ina magari mengi, yakiwemo matatu za uchukuzi pamoja na tukutuku. Upande wa kushoto wa barabara kunako majumba marefu za kifahari ikiwemo jumba lenye ukuta nyeupe. Sehemu inaashiria maandhari ya katikati ya jiji.

Sehemu ya gari la moshi lenye mwili ya rangi ya nyeupe na mistary za manjano na nyekundu lipo kwenye eneo la kituo la usimamizi, eneo hilo linaashiria mahali ambapo abiria wanapopanda gari hilo

Kuta refu, nene ya rangi ya nyeupe na kijani yaliyo na vipaza sauti juu yake. Kuta hiyo linaashiria sehemu ya juu ya jumba la msikiti, huku likiwa na vipaza sauti za kutoa mwadhini.

Sehemu ya wazi ya nchi kavu ina mchanga mweupe wa bahari. Pembeni kuna msitu wenye miti na mimea mengine ya majani mabichi ikiwemo miti mirefu ya minazi. Chini ya miti zile kunako vibanda vya kupolea na kutulia. Ndani ya msitu pia kuna jumba la kifahari.

Njia ndefu ya kutembelea linaongoza moja kwa moja likielekea sehemu ya mbele. Upande wa kushoto wa njia hiyo kunako nyasi zilizokatwa fupi na za kupendeza pamoja na miti mirefu za minazi. Upande wa kulia wa njia hiyo kunako nyasi pia zilizokatwa na kupendeza pamoja na msitu wenye mimea ya majanimabichi.

Sehemu ya wazi wenye mchanga mweupe na wa bahari, una sehemu ya koa ya konokono. Koa hilo lina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe rangi ya zambarau pamoja na rangi ya dhahabu inayoipa koa hilo muonekano mzuri na wa kuvutia.

Kuta refu yenye rangi nyeusi, lipo ndani ya kijumba cha kizamani iliyobomoleka kando yake. Nyuma ya kuta hilo kunako majumba makubwa za kifahari, yakiwemo msikiti yenye kuta refu nene na ya rangi ya kupendeza.

Veranda ndefu yenye vigae rangi tofauti na vya kupendeza, lina kuta refu pamoja na paa lenye rangi za kupendeza, ikiwemo nyeupe na manjano. Veranda hiyo linaongoza moja kwa moja mpaka kwenye jukwaa iliyoko mbele yake. Upande wa kushoto na kulia wa veranda hiyo, linaonyesha mandhari ya asili na kupendeza.

Boti refu lenye muundo wa kizamani ilioko na mtu mmoja ndani yake pamoja na muundo wa sehemu ya juu na chini linaelea juu ya maji baharini. Bahari limejaa maji huku likiwa limetulia. Anga lina mawingu nyeupe huku mwangaza ukionekana kwa umbali.

Mwanamke mwenye rangi kuchani aliyejifunga shuka za kitamaduni yenye rangi ya mchanganyiko ya nyeupe na nyekundu ameketi chini. Kwenye mkono wa kushoto na wa kulia ana bango zenye rangi tofauti tofauti. Huku akiwa ameweka mikono yake pamoja kuashiria unyenyekevu.

Gari kubwa nyeusi aina ya Prado, iliyofunguliwa sehemu ya nyuma, limesimama kando ya barabara. Kando ya gari hiyo kunako wanawake waliovaa nguo za kitamaduni, huku wakiwa wamejipanga kwenye foleni. Upande wa kulia wa barabara kumesimama jamaa aliyevaa nguo nyekundu. Nyuma ya wanawake hao kunako kiti iliyoko na vikoshoni vya rangi ya nyeupe.

Ardhi kavu wenye mchanga mweupe wa bahari una mwangaza wa kutosha. Kwenye ufukwe kunako majumba zenye paa zilizojengwa na matawi ya makuti. Chini ya nyumba hizo kuna viti vya kupolea. Nyuma za nyumba hizo kunako miti mirefu za minazi pamoja na misitu ya mimea mengine.

Gari ndogo ya uchukuzi aina ya matatu yenye mwili ya rangi tofautitofauti pamoja na mapambo ya michoro limeegeshwa kwenye sehemu ya barabara. Nyuma yake kuna majumba za kifahari huku moja ikiwa na maandishi ya, "Pizza Inn." Eneo inaashiria mandhari ya uchukuzi ikiwa ni sehemu ya katikati ya jiji.

Ndege kubwa la kifahari yenye mwili ya rangi ya manjano pamoja na madirisha mengi limefunguliwa lango lake huku likiwa limesimama kwenye uwanja wake. Upande wa juu angani kunako mawingu yaliyotanda huku eneo likiwa na mwangaza wa kutosha kuashiria nyakati za mchana. Eneo linaashiria sehemu ndogo ya uwanja wa ndege.

Lori kubwa refu lenye tairi nyingi, limebeba kontena mbili zenye rangi ya nyeupe nyuma. Lori hiyo limegeshwa kwenye sehemu ya wazi, huku kando yake likiwa na kontena nyingi zilizopangwa kwa pamoja. Eneo hilo linaashiri ya sehemu ya bandarini.

Nyumba refu yenye paa ya makuti na ukuta ya rangi nyeupe limezingirwa na msitu yenye mimea ya majani mabichi pamoja na miti mirefu ya nazi. Mbele ya jumba kunako viti vingi vyenye muundo wa kisasa vikiwa kwenye vikundi huku vikizingira meza. Mandhari yana ashiria eneo la burudani na upondaji.

Sehemu ya bwawa ya kuogelea yenye maji masafi, lina jiwe kubwa la rangi ya nyeupe iliyoko kwenye eneo la kiingilio cha bwawa hiyo. Upande wa kando wa bwawa hiyo kunako nyasi fupi yenye rangi ya manjano iliyokatwa na ya kupendeza. Mandhari yanaashiria eneo la bustani au hoteli kubwa la kifahari.

Njia ndefu ya kutembelea, iliyoko katikati ya nyasi fupi zilizokatwa na kupendeza. Inaongoza moja kwa moja mpaka kwenye kiingilio cha nyumba chenye ukuta ya rangi nyeupe na kupendeza. Upande wa kulia kunako jumba lenye ukuta nyeupe, na paa iliyoundwa na miti ya makuti.

Barabara kuu ya lami inayopita katikati ya majumba marefu ya dhamani ikiwemo msikiti, ina magari yanayoelekea upande mmoja ikiwemo matatu ya abiria. Mandhari yanaonyesha sehemu ya katikati ya jiji.

Sehemu ya ndani ya chumba cha huduma za kiserikali lina viti vingi vilivyopangwa pamoja na mapambo yakiwemo baloon nyingi zenye rangi ya kijani. Watu wakiwemo mwanaume mmoja pamoja na wanawake wawili wenye sare sawia wamesimama huku wanaitazama meza iliyoko na mtu pamoja na tarakilishi juu yake. Eneo linaashiria sehemu ya ndani ya huduma.

Sehemu ya ndani ya jumba kubwa la kifahari lenye paa refu na ya rangi ya nyeupe ya kupendeza, lina kaburi kubwa iliyofunikwa na vitambara vyenye rangi tofauti tofauti. Kando ya kaburi hiyo kunako jamaa watatu, huku wengine wakiwa wamevaa kanzu nyeupe na kofia. Upande wa kulia wa kaburi hiyo kunako kaburi ndogo lenye ukuta nyeupe na maandishi. Eneo linaashiria sehemu ya makaburini.

Umati ya watu waliosimama wapo ndani ya jengo kubwa yenye mataa ya kung'aa na ukuta nyeupe na ya kupendeza. Nyuma zao kunako viti vya plastiki. Eneo likiashiria mahala pa maombi au shughuli za mkutano.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye muundo wa kisasa na kifahari limezingirwa na msitu yenye miti mirefu za majani mabichi, pamoja na mimea mengine. Kwenye sehemu ya mbele kunako vyumba vyenye paa za kujengwa na makuti pamoja na vibanda vya kutulia. Eneo hilo linaashiria sehemu ya asili.

Sehemu ya wazi lina kiingilio la mlango kuu iliyojengwa kwa kuta refu na rangi ya kupendeza. Eneo hilo lina mapambo mengi yakiwemo ya maua ya rangi tofauti, majani mabichi, miti pamoja na kuta fupi yenye rangi tofauti na za kupendeza. Sehemu ya nyuma kunako mlima yenye miti mirefu na mimea mengine.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe lina uchafu za takataka nyeusi zilizosukumwa na kuachwa na maji juu ya mchanga. Kwenye sehemu ya kulia kunako maji mengi ya bahari yaliyotulia. Upande wa kushoto kunako ufukwe wenye majumba ya ukuta za rangi nyeupe pamoja na miti mirefu za minazi.

Sehemu ya ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe kuna takataka za uchafu za rangi nyeusi juu yake, kwenye ufukwe kunako vyumba vilivyojengwa kwa makuti pamoja na mti kando ya nyumba hizo, kunako mimea zenye majani mabichi pamoja na miti mirefu ya minazi upande wa kushoto kunako maji ya bahari likionekana.

Sehemu ya bahari ina ardhi kavu yenye mchanga mweupe. Upande wa kushoto kunako maji ya bahari yaliyojaa na kutulia. Mbele kwenye ufukwe kuna jiwe kubwa kubwa pamoja na mimea yenye majani mabichi yakiwemo miti mirefu ya minazi. Eneo limetulia kuashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Sehemu ya bahari lina ardhi kavu wenye mchanga mweupe. Upande wa kulia kunako maji mengi ya bahari yaliyotulia huku boti likielea juu. Kwenye ufukwe kunako msitu wenye miti ya minazi pamoja na mimea zenye majani mabichi. Eneo lina mwangaza hafifu ikiashiria nyakati za asubuhi au jioni.

Kapeti ya rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, pamoja na nyeupe, lina mapambo mazuri za ua pamoja na michoro mingi ndani yake. Kando yake kunako mandhari ya rangi nyeupe, na kupendeza. Eneo lina mwangaza ya kutosha.

Boti moja ndogo lenye sehemu ya juu na ya chini lipo baharini huku likielea juu ya maji. Angani kumetanda mawingu ya rangi nyeusi huku miale ya jua ikipenyeza kidogo, ikimulika juu ya maji.

Kwa mtazamo wa dirisha kutoka sehemu ya ndani ya jengo, ndege kubwa lenye mwili nyeupe na nyekundu ikijulikana kama aina ya Jambo jet limesimama kwenye uwanja wake. Eneo la nyuma ya ndege hiyo ina msitu yenye miti mingi ya majani mabichi. Eneo linaashiria sehemu ya uwanja wa ndege.

Tuktuk yenye rangi ya kijani sehemu ya chini na rangi ya manjano upande wa juu lina watu ndani yake akiwemo mwendeshaji. Tuktuk hiyo lipo kwenye sehemu ya barabara iliyoko katikati ya vibanda vilivyo na bidhaa vikiwemo viatu vilivyo hangishwa na vingine kupangwa chini. Eneo hilo linaashiria sehemu kubwa ya soko.

Tuktuk ya rangi ya manjano iliyoko na chandarua ya rangi ya nyeusi upande wa nyuma limesimama kando ya barabara. Upande wa kulia wa barabara kunako jamaa aliyebeba gunia mkononi. Upande wa kushoto wa barabara lina mandhari ya asili yanayopendeza ikiwemo kuta nyeupe yenye maandishi, JACARANDA INDIAN OCEAN BEACH RESORT. Eneo linaashiria sehemu ya karibu na bahari.

Meli kubwa ya abiria yenye muundo wa kisasa lina mwili lenye rangi ya nyeupe na madirisha mengi yaliyoko na vioo vya kisasa. Meli hiyo limeegeshwa kwenye sehemu ya bahari iliyoko karibu na majengo ya nchi kavu. Jengo lenye kuta ya rangi ya manjano ilipo kando ya meli hiyo.

Nyumba moja ya kitamaduni yenye ukuta nyeupe na paa iliyojengwa na sehemu za makuti, lipo kwenye eneo tulivu. Juu ya nyumba hilo kuna ishara ya msalaba. Pembeni kunako miti mirefu za minazi pamoja na mimea mengine.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe una viganja vya uchafu vilivyosukumwa na kuwachwa na maji mle. Upande wa kulia kunako maji ya bahari ikiwa na boti mbili ndogo zinazoelea majini.

Sehemu ya wazi iliyo mbele ya kiingilio cha jengo la biashara, lina sakafu lenye vigae safi na vya kupendeza. Kwenye kiingilio kumesimama jamaa aliyeko kwenye harakati ya kutembea, labda akitoka nje ya jengo hilo.

Sehemu ya ndani ya ofisi yenye huduma za kiserikali ina wanaume wanne walioketi kwenye viti vya kuangaliana huku wanamtazama mhudumu wa kiserikali aliyevaa nguo nyeupe. Mwanamme mmoja ameshikilia karatasi mkononi akiwa anampa mhudumu yule. Ukutani kuna maandishi yanayosema Huduma Kenya.

Kundi la watu, wakiwemo wanawake pamoja na wanaume, wamesimama kwa pamoja huku wengine wameketi. Watu hao wamevaa sare ya rangi ya nyeupe na ya sawia. Nyuma zao kunako eneo lenye mapambo ya rangi tofauti tofauti juu yao kunako maandishi yanayosoma, The Judiciary Tribunals.

Taulo zenye rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi, pamoja na ya rangi ya hudhurungi, zimepangwa kwa utaratibu kwenye mgao ndani ya rafu kubwa ya mbao. Mbele ya rafu hizo kunako lebo nyeupe zenye maandishi ya bei za hizo taulo.

Sehemu ya mbele ya jengo kubwa la kifahari ya msikiti limesimama. Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni. Kuta za jengo hilo lina maandishi yaliokolezwa yakisoma Masjid Swafaa. Eneo hilo lina mwangaza wa kutosha likiashiria nyakati za mchana.

Sehemu ya ndani ya jumba kubwa la kifahari wenye ukuta refu nene na za rangi ya kupendeza, ina mataa yanayomulika na kutoa mwangaza ya kutosha mle ndani. Kwenye paa kunako feni nne zinazo ninginia. Eneo limetulia kuashiria mandhari tulivu labda ndani ya msikiti.

Sehemu ya bahari lina ardhi kavu yenye mchanga mweupe wa bahari na wa kupendeza kwenye upeo wa macho maji yaliyojaa baharini yanaonekana juu angani kumejaa mawingu nyeusi. Eneo lina mwangaza hafifu ikiashiria nyakati za asubui au jioni.

Feri mbili kubwa zinazoelea juu ya maji zipo karibu na nchi kavu. Sehemu ya nyuma ya feri hizo kunako majengo yenye mapaa za rangi ya blue. Nyuma za majengo hizo kunako misitu yenye miti mirefu na majani mabichi. Maji yametulia na mwangaza kumulika sehemu hiyo ikiashiria nyakati za mchana.

Sehemu ya ufukwe wa bahari limezingirwa na kuta za kusimama nyeupe pamoja na miti zilizojengwa kwa pamoja na kupakwa rangi nyeupe, eneo hilo lina msitu wenye mimea za majani mabichi pamoja na miti mirefu za minazi. Sehemu ya mbele kunako maji ya bahari ikiwa limetulia, eneo linaashiria ufuo wa bahari.

Sehemu ya ufuo wa bahari una mchanga mweupe, pamoja na uchafu za takataka juu yake. Mbele kunako maji ya bahari yaliyo jaa na kutulia. Eneo lina mwangaza wa kutosha kuashiria nyakazi za mchana.

Boti ndogo nyeupe lenye maandishi yanayosoma "Bahati" linaelea juu ya maji baharini. Sehemu ya ufukwe wa bahari kunako majengo za kifahari zenye ukuta wa rangi ya nyeupe. Upande mwingine kuna miti zenye mimea ya majani mabichi pamoja na miti mirefu za minazi.

Eneo la wazi lina majumba marefu za kizamani zilizoko na maandishi ukutani. Chini yao kunako watu huku wengine wakiwa wameketi chini na wengine wakiwa kwenye harakati za kutembea.

Sehemu ya ndani ya ofisi yenye huduma za kiserikali. Ina wahudumu wakiwemo wanawake pamoja na wanaume, waliovaa sare ya rangi ya nyeupe sawia, huku wakiwa wameketi kwenye viti vyao mbele yao kukiwa na meza. Jamaa aliyevaa sare za afisa wa kipolisi, amesimama mbele ya meza hiyo, huku mwanamke mhudumu akitazama tarakilishi yake.

Mkusanyiko wa takataka za rangi nyeusi zikiwemo mabaki ya madafu vipo kando ya kibao kirefu kubwa, sehemu hiyo inamchanga mweupe wa bahari likiashiria eneo iliyoko karibu na bahari.

Uso wa dunia kutoka juu linaonyesha mandhari ya kupendeza iliyoko na bwaa la kuogelea na bahari kando yake. Mandhari yamezingirwa na miti na mimea yenye majani mabichi. Eneo linaashiria sehemu tulivu ya kukolea labda hotelini.

Sehemu ya ndani ya jengo lina sakafu ya vigae safi na za kupendeza. Eneo la wazi ya mbele lina mwangaza likiwa linaonyesha sanamu mbili ya watu waliovalishwa suti za wanaume. Eneo hilo linaashiria sehemu ya biashara pamoja na duka la manguo.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe una uchafu za takataka zilizosukumwa na maji na kuachwa juu ya michanga. Kwa umbali watu wawili wanatembea kwenye mmchanga. Sehemu ya kushoto kunako maji iliyojaa na kutulia. Upande wa kulia kuna misitu ya mimea na miti ya minazi.

Kifaa cha muziki yaani gitaa iliyo imewekwa kwenye sehemu ya wazi ya onyesho labda ndani ya duka. Kifaa hicho kina lebo nyeupe lenye maandishi nyeusi yanayoashiria bei ya kifaa hicho.

Sehemu ya wazi ya mbele ya ukumbi ina kuta refu zenye rangi ya kupendeza pamoja na kiingilio yenye maandishi na michoro za kupendeza. Chini ya maandishi hayo kunako watoto waliovaa sare nyeupe na zenye rangi sawa. Upande wa kushoto na kulia wa kiingilio hicho kunako sanamu za watu waliosimama.

Meza ndefu iliyowekwa kwenye eneo la wazi lina vina vitafunwa vya aina tofauti vikiwa vimewekwa kwenye vikundi kulingana na aina vyao. Vitafunwa hivyo ni kama vile mahamri pamoja na mandazi ya aina tofauti. Vikombe vya rangi ya nyeupe viko kando ya vitafunwa hivyo. Watu akiwemo jamaa aliyeketi wamezingira meza hiyo.

Sehemu ya katikati ya kuta mbili refu zenye muundo wa kizamani lina mwangaza juu na kivuli chini yake. Upande wa mbele kunako jamaa aliyevaa kanzu nyeupe na kushikilia kijiti mkononi. Jamaa huyo yuko kwenye harakati ya matembezi kwenye barabara. Upande wa kando kunako jengo refu lenye ukuta wa rangi ya nyeupe pamoja na dirisha.

Sehemu ya wazi ya bahari, lina ardhi yenye mchanga mweupe pamoja na uchafu wa takataka juu yake. Jamaa mmoja ameinama mchangani. Upande wa bahari, kunako boti mbili nyeupe zinazoelea juu ya maji. Eneo lina mwangaza hafifu, likiashiria nyakati za asubuhi au za jioni.

Sehemu ya ndani ya eneo iliyozingirwa na kuta ya rangi ya nyeupe, mimea yenye majani mabichi, miti ikiwemo miti mirefu ya minazi lina bwawa ndogo la kuogelea. Upande wa nyuma kunako sehemu ya bahari huku maji ikionekana.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa la kanisa lenye ishara ya msalaba mbele na ukuta refu, zenye rangi za kupendeza pamoja na paa iliyoundwa na kukarabatiwa kwenye muundo wa kisasa, zina watu walioketi huku wengine wakisimama.

Ndege kubwa la kifahari lenye mwili ya rangi nyeupe na mstari wa rangi ya nyekundu limesimama kwenye uwanja wake uwanjani, kunako watu wengi wakiwemo wengine wakibeba begi mgongoni huku wakitembea wakielekea kwenye ndege hiyo. Eneo linaashiria sehemu ya wazi ya uwanja wa ndege.

Ghorofa kubwa la kifahari lenye ukuta wa rangi ya kupendeza madirisha mengi pamoja na vioo vya kupendeza juu yake lina maandishi inayosoma, Mombasa Jubilee Christian Church. Maandishi hayo yanaashiria kanisa kuu ya kikristo ilioko kwenye eneo la Mombasa. Mbele yake kunako nyaya za umeme.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na wa kupendeza una uchafu wa takataka nyeusi juu yake. Kwenye ufukwe kunako majumba zenye paa ya kujengwa na makuti, pamoja na miti mirefu ikiwemo za nazi. Nyuma ya fukwe kuna majumba za kifahari, ikiashiria sehemu ya hoteli au mahali pa burudani.

Gari tatu ikiwemo mbili nyeupe na moja nyeusi, zinafuatana ana kwa ana huku zikiwa kwenye sehemu ya barabara. Upande wa kulia wa sehemu hiyo kunako majengo za kifahari yaliyozingirwa na kuta za mawe. Upande wa kulia kuna miti zenye majani mabichi zikiwemo miti mirefu za minazi. Tuktuk limesimama kwenye eneo la wazi.

Sehemu ya wazi ya bahari ina maji mengi yaliotulia. Mtu anayeiendesha skuta majini anaonekama kwa umbali. Angani kumejaa na kutanda mawingu nyeusi. Eneo lina mwangaza hafifu inayoashiria nyakati za asubuhi au za jioni kabisa.

Mkono ulioko kwenye sehemu wazi una michoro ya mapambo yenye rangi za kupendeza ikiwemo ya kahawia. Michoro hizo zinaashiria utamaduni ya kidini labda Kiislamu au kihindi.

Kundi la wachezaji wa kiume, wakiwemo waliovaa sare ya rangi ya nyekundu na wengine kuvaa sare ya rangi ya manjano, wanaruka juu angani. Mchezaji mmoja anagusa mpira kwenye kichwa. Sehemu ya nyuma ya wachezaji hao kunako viti vingi vyenye rangi tofauti vilivyopangwa, huku vingine vikiwa na watu walioketi na kutazama wachezaji hao. Eneo linaashiria sehemu ya spoti au mashindano.

Gavana mstaafu wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho akiwa amevaa nguo nyeupe pamoja na miwani. Ameiweka kipaza sauti mdomoni huku anawatazama umati ya watu. Mbele yake kunako hema nyeupe yenye mapambo ya rangi ya bendera ya Kenya ambapo chini yake umati ya watu wamekalia.

Uwanja wenye mchanga wa bahari una bango mbili nyeupe zenye maandishi nyeusi zilizoko karibu na mmea wenye matawi ya majani mabichi. Pembeni kunako kibanda chenye paa la kujengwa na makuti. Kwa umbali jamaa aliyevaa nguo nyekundu anaonekana akitembea.

Kundi la wachezaji wa kiume waliovaa sare yenye rangi ya bendera ya Kenya wamejikusanya kwa pamoja huku wengine wakiwa wameketi na wengine kusimama, kundi hilo linaonekana kuwa na furaha huku wakishangila kifaa walichokibeba juu kwenye mkono. Eneo la mandhari ya nyuma lina bango lenye maandishi mengi pamoja na michoro.

Sehemu ya wazi wenye mchanga mweupe wa bahari lina takataka za uchafu zilizojukusanya kwa pamoja. Pembeni kunako vibanda vyenye miti pamoja na miti mirefu za minazi. Eneo linaashiria sehemu iliyoko karibu na bahari labda ufuoni.

Sehemu ya ndani ya nyumba kubwa ya kifahari na wenye ukuta mweupe wa kupendeza lina watu wakiwemo wawili mmoja akiwa amevaa nyeusi na mwingine kuvalia sare ya upishi. Pembeni kunako meza iliyoko na sahani mbili nyeupe pamoja na taulo katika. Kwenye paa kuna taa za kisasa zinazowaka na kuleta mwangaza ndani ya nyumba hiyo.

Mwanaume mmoja aliyeketi anatizama kompyuta yake ilioko juu ya meza refu. Mbele ya meza hio kunako foleni ya watu wengine wakiwemo wanaume wakiwa kwenye harakati ya kufanyiwa huduma na jamaa huyo. Upande wa kushoto kunako foleni nyingine ya watu waliosimama kwa umbali.

Kundi la wanaume wakiwemo wanajeshi pamoja na jamaa aliyeaa kanzu na kusimama wamejipanga kwenye foleni huku wakiwa kwenye harakati ya kuswali. Nyuma zao kunako wanajeshi wengine pamoja na jamaa aliyevaa nguo nyeupe wakiwa wameketi. Nyuma zao kunako tangi kubwa ya rangi ya nyeusi.

Boti ndogo ya rangi ya nyeupe na ya buluu iliyoko na sehemu mbili, ikiwa sehemu ya ndani na juu, lipo juu ya maji ya bahari. Ndani ya boti hiyo kumekaa watu wengine wakiwa wanatazama sehemu ya mbele. Eneo hilo linaashiria sehemu ya bahari, huku maji yakiwa yametulia.

Kundi la wachezaji wa kike, waliovaa sare sawa ya rangi ya bluu na nyeupe. Wamesimama pamoja huku wakiwa kwenye harakati ya kujadiliana. Sare zao ina jezi yenye maandishi ya nambari ya kila mtu mgongoni. Nyuma zao kunako viti vya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na kijani, huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti hivyo.

Lori kubwa yenye mwili ya rangi ya nyeupe na nyeusi pamoja na maandishi mengine mbele yake limesimamishwa kwenye eneo la ndani ya jumba kubwa la kifahari. Sehemu ya upande wa lori hiyo lina vijisanduku vingi vya rangi ya nyekundu vilivyopangwa taratibu kutoka chini hadi juu. Sehemu ya ndani hiyo kunako taa zinazowaka na kuleta mwangaza wa kutosha.

Sehemu ya ufuo wa bahari kwenye mchanga mweupe, kuna watu akiwemo aliyevaa shuka za kitamaduni, wanaotembea kwenye mchanga huo. Kwenye ufukwe kunako vibanda venye paa vya makuti vilivyopangwa na kuleta kivuli kwenye sehemu hiyo. Upande wa nyuma wa vibanda hizo kunako msitu wa miti mirefu ya minazi.

Gari ndogo la uchunguzi aina ya matatu yenye mchoro mwilini limesimama kwenye eneo la wazi ya mchanga mweupe wa bahari. Kando ya gari hiyo kuna mti wa mashina na tawi kubwa. Upande wa kushoto kumesimama kuta la mawe nyeusi. Upande wa mbele wa gari hiyo kumeketi watu watatu kwa pamoja.

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa lenye kuta refu za rangi ya nyeupe na ya kupendeza, lina sakafu ya rangi tofauti tofauti na vya kupendeza. Katikati ya eneo hilo kunako mtu aliyeketi kwenye kiti cha plastiki. Eneo hilo lina mwangaza ya kutosha likimulikwa na taa nyingi za kisasa. Kiingilio kina rangi ya hudhurungi pamoja na vioo vya kisasa.

Sehemu ya ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe. Kuna kibanda kirefu chenye bango la maandishi ukutani. Pembeni kunako vibanda vilivyojengwa na miti ukutani pamoja na makuti kwenye paa. Sehemu ya nyuma ya vibanda hivyo kunako miti mirefu ikiwemo ya minazi pamoja na mimea mingine yenye majani mabichi.

Sehemu ya wazi ya eneo la kituo cha mafuta, lina gari mengi yakiwemo basi, pamoja na lori mbili za mizigo. Mandhari ya nyuma ina majengo mengi refu za kifahari, pamoja na misitu ya miti ya majani mabichi. Eneo lina mwangaza hafifu, likiashiria nyakati ya jioni au wa asubuhi.

Lori kubwa ya mizigo iliyoko kwenye kituo cha mafuta lina kichwa cha rangi nyeupe pamoja na bango lenye maandishi ikining'inizwa mbele ya lori hiyo. Bango hilo lina maandishi yanayosoma "Wide Load" ikiashiria mizigo yenye uzito mwingi. Kando ya lori hiyo kunako jamaa aliyesimama pamoja na mwingine aliyeketi.

Sehemu ya ndani ya nyumba yenye ukuta wa rangi nyepesi ina taa zinazo waka na kumulika mwangaza wa kutosha mle ndani. Ukutani kumeangishwa picha pamoja na maandishi. Kwenye sehemu ya kushoto na kulia kunako viti viwili virefu vya mbao.

Sehemu kubwa ya wazi ya mbele ya jumba kubwa la kifahari wenye ukuta wa rangi nyeupe pamoja na madirisha mengi lina maandishi juu yake yaliyokolezwa yakisoma Welcome To PCEA Makupa Church. Maandishi hayo yanaashiria kanisa kubwa iliyoko eneo la Makupa.

Kundi la wanawake wanne waliovaa nguo za kitamaduni wamesimama na kujipanga kando ya barabara huku wakitazama gari nyeusi. Upande wa kulia wa barabara kunako msitu wenye mimea ya majani mabichi pamoja na miti ya minazi. Upande wa mbele wa gari nyeusi kunako gari nyingine. Nyuma ya wanawake hawa kunako kiti chenye muundo wa kisasa.

Sehemu ya jiwe kubwa lenye rangi ya nyeupe, lina mashimo ndogondogo ndani yake. Eneo hilo linamulikwa na mwangaza wa kutosha, huku ikiashiria jiwe zinazokuwa kwenye sehemu ya ufukwe wa bahari.

Kundi la wachezaji wenye sare sawia ya rangi ya manjano na kijani, wapo uwanjani, wakiwa kwenye harakati ya kusherehekea, huku wengine wakiwa wanacheka na kuinua mikono juu pamoja. Nyuma yao kunako umati ya mashabiki wanaowatazama, huku wakiwa wameketi. Mandhari yanaonyesha eneo la michezo ya mashindano.

Nyumba lenye muundo wa kizamani lina kuta ya matope pamoja na paa iliyojengwa kwa makuti. Upande wa kushoto wa nyumba hiyo kunako nyumba nyingine yenye ukuta wa rangi ya nyekundu na nyeupe pamoja na paa iliyojengwa kwa makuti pia. Upande wa nyuma wa nyumba hizo kunako msitu wenye miti za majani mabichi. Eneo linaashiria sehemu ya nyumbani labda mashambani.

Vifaa refu refu venye muundo wa kabati, vilivyoundwa kutumia miti, vimepangwa kwa pamoja kwenye foleni, nyuma za vifaa ivyo kunako msitu wenye miti za majani mabichi, pamoja na rangi ya manjano, eneo linaashiria sehemu ya wazi ya biashara.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na kuketi kwenye kiti nyeusi ya kisasa, ana nywele za kupendeza pamoja na uso wa kutabasamu, huku akiwa ametazama mbele. Mbele yake kunako kipaasa sauti pamoja na maandishi yanayosoma, "Ms. Helena Rafaela Namisi." Nyuma yake kuna bango kubwa nyeupe lenye maandishi nyingi ya rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi ya ardhi kavu lina gari iliyosimama pamoja na vifaa vya mashine vya kuinua mizigo mizito. Jamaa mmoja aliyevaa nguo nyeusi amesimama katikati ya mashine hizo. Sehemu ya nyuma kunako majengo za kifahari ikiwemo jengo lenye kuta ya rangi ya nyeupe. Eneo lina mwangaza ya kutosha kuashiria nyakati za mchana.

Sehemu wazi ya nje iliyozingirwa na majengo makubwa ya kifahari, ikiwemo jengo lenye ukuta nyeupe na hudhurungi, pamoja na miingilio yenye umbo la mviringo. Lina watu wengi waliojipanga kwenye foleni, huku wakiwa wamepiga goti na kuinama kwa pamoja. Watu hao wanaashiria waumini wa dini ya kiislamu labda wakiwa kwenye harakati zao za kuswali.

Sehemu ya ufukwe wa bahari lina ua yenye kuta za kusimama ya rangi ya nyeupe, pamoja na miti zilizounganishwa na kupakwa rangi nyeupe. Sehemu ya ndani ya ua hilo kunako msitu wenye mimea ya majani mabichi, pamoja na miti mirefu za minazi. Upande wa mbele kunako maji ya bahari inayoonekana ikiwa imetulia.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevalia sare na kofia zenye nembo zinazofanana, wanasherehekea kwenye mkutano wa hadhara. Mtu mmoja katikati anashangilia kwa mikono miwili juu akiwa amevalia kofia na fulana yenye maandishi "kazi iendelee".

Umati ya watu wanaotembea wanaondoka ndani ya meli iliyosimama kwenye bahari, huku wakiingia kwenye nchi kavu. Bila kusazwa magari zenye rangi nyeupe pia nazo zinaondoka kutoka ndani ya meli hio. Eneo linaashiria sehemu ya bahari huku likiashiria usafiri wa maji.

Kundi la viongozi wa chama cha upinzani wakiwemo wanawake pamoja na wanaume huku wakiongozwa na kiongozi wao Kalonzo Musyoka wamejikusanya kwa pamoja huku wamkisikiza kiongozi huo, baadhi yao wamevaa kofia kichwani yenye nembo ya kisiasa ya chama cha upinzani.

Sehemu ya uso wa dunia kutoka juu ina mwonekano wa angani wa pwani yenye mchanga na majengo kadhaa karibu na bahari. Sehemu ya makazi au hoteli ziko kando ya vukwe wa bahari. Mandhari yamejengwa na miti mingi na mimea ya kijani ikionyesha mazingira yenye asili.

Gari mbili aina za matatu zinazo fuatana ana kwa ana zipo kwenye sehemu ya kando ya barabara. Kando ya matatu hizo, kunako jamaa aliyevaa nguo nyekundu, upande wa nyuma wa matatu hizo kunako kibanda chenye bidhaa kama vile viatu na idhabu, eneo inaashiria sehemu ya wazi ya soko au barabarani.

Wachezaji wa mpira wa mguu wa kiume wakiwemo waliovaa sare ya kijani na wengine kuvaa sare ya rangi ya nyeupe na bluu, wapo katika sehemu ya wazi ya uwanja. Wachezaji hao wapo kwenye harakati ya kucheza huku wawili waking'ang'ania mpira mmoja. Sehemu ya nyuma ya watu hao kunako halaiki ya watu walioketi na kuwatazama wachezaji hao.

Sehemu ya mbele ya msikiti kubwa lenye umbo la kisasa lina kuta refu ya rangi ya kupendeza ikiwemo nyeupe na kijani, pamoja na kiingilio ya umbo wa mviringo. Upande wa kushoto kunako duka iliyo na mitungi ya mafuta mbele yake. Upande wa kulia kuna gari nyeupe ambacho kina mtoto aliyesimama nyuma yake.

Feri kubwa yenye sehemu mbili ikiwemo sehemu ya juu na chini, linaelea juu ya maji ya bahari. Upande wa nyuma, kunako feri nyingine ilioko kwenye eneo la uchukuzi. Maji yametulia pamoja na anga iliyotanda na mawingu nyeusi, huku kiashiria nyakati za asubuhi au jioni.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe una takataka za uchafu zilizoko karibu na maji. Pembeni kunako kibanda kilichojengwa huku kufunikwa na chandarua juu. Ndani ya kibandani kunako vitanda na viti vya kupolea. Pembeni kuna msitu ya miti ya minazi na mimea mingine.

Ardhi kavu wenye mchanga wa bahari ina boti nyingi zilizoegeshwa mchangani. Upande wa kushoto kunako msitu wenye miti ya majani mabichi pamoja na mimea mengine. Eneo linaashiria sehemu ilioko karibu na bahari. Mwangaza hafifu inaashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Ndege kubwa la kifahari lenye rangi nyeupe na mahandishi ya Tecno mbeleni linapaa huku mbele yake kukiwa na tawi mbili za mti. Maandishi haya yanaashiria kampuni ya simu za Tecno.

Bango la picha lina mwanamke aliyevaa nguo refu nyekundu na nywele nyeusi huku akiwa amesimama na kushikilia mkono zake pamoja kando yake, kunako maandishi yanayosoma, I stand For Peace, kuashiria usimamizi wa amani chini yake, kunako maandishi pia yanayosoma Mama anayeijenga Nai pamoja na maandishi ya tarehe.

Vyumba vyenye paa refu na muundo wa kizamani vimejengwa kwa pamoja ndani ya bahari. Bahari hio ina maji mengi yaliyotulia na safi. Boti moja ndogo nyeupe linaelea juu ya maji. Sehemu ya mbele kunako msitu wenye mimea ya majani mabichi. Eneo lina mwangaza wa kutosha kuashiria nyakati za mchana.

Kundi la watu wakiwemo wanawake pamoja na wanaume wamevaa sare ya rangi nyeupe sawia, huku wengine wakiwa wamebeba bendera zenye maandishi mkononi. Watu hao wapo kwenye harakati ya kutembea barabarani. Upande wa nyuma wa watu hao kunako miti mirefu zenye majani mabichi.

Basi kubwa refu lenye maandishi ya, Cool juu yake limesimama mbele ya nyumba mbili zenye kuta za rangi ya kupendeza. Kando yake kuna jamaa aliyesimama akiwa amevaa begi. Upande wa kulia kumesimama gari ndogo nyeupe aina ya Probox.

Kundi la wanaume waumini wa dini ya Kiislamu, wakiwemo waliovaa kanzu nyeupe na kofia kichwani, wameketi huku wengine wakisimama. Mikono yao inaelekea sehemu moja ya meza iliyoko na vitafunwa pamoja na maji. Wanonekana kuwa kwenye harakati zao za kumaliza kufunga.

Miti tatu refu za minazi zinaonekana kuwa na minazi juu zao. Chini yao kuna miti zingine za minazi. Juu angani kunako mawingu yaliyotanda na kuashiria nyakati za mvua.

Wanaume watatu akiwemo aliyevaa nguo nyeupe na kujifunga shuka wamesimama chini ya mti mkubwa wenye matawi marefu iliyoleta kivuli kwenye sehemu hiyo. Kwenye eneo la mbele kunako jengo lenye muundo wa kizamani. Kando kuna manguo zenye kuanikwa kwenye kamba. Eneo linaashiria sehemu ya shambani au kijijini.

Sehemu ya ndani ya jumba la kifahari lenye kuta nene ya rangi ya kupendeza, pamoja na miingilio ya mviringo lina sakafu lenye vigae vya kupendeza. Ndani mle kunako watu, wakiwemo waliovaa kanzu wakitembea. Eneo linaashiria mahala pa maombi labda msikitini.

Sehemu ya ndani ya kibanda kilichojengwa kwenye ardhi kavu yenye mchanga mweupe wa bahari lina viti vilivyotengenezwa kwa muundo wa miti pamoja na mbao. Sehemu ya nyuma ya eneo hilo lina mti likiwemo mimea zenye majani mabichi.

Mtu mmoja aliyesimama amejifunga karatasi mbili nyeupe zenye maandishi. Moja likiwa kwenye kichwa juu, na nyingine kwenye pua likifunika mpaka mdomo. Maandishi hayo yanasoma, Kura kwa Moi KANU pamoja na mchoro wa kuku la jogoo.

Kundi la watu wapo karibu na bango refu, nyeupe iliyojengwa kando ya barabara. Barabara refu ya lami iliyonyooka, lina magari mawili nyeupe, yaliyoko kwenye harakati ya usafiri. Upande wa kushoto na kulia wa barabara, kunako kuta refu, miti, pamoja na kijumba kikubwa chenye maandishi ya, "Diani Villas".

Sehemu ya mbele ya nyumba ya kifahari yenye ukuta refu ya rangi ya kupendeza na madirisha za kioo za kupendeza lipo kwenye eneo wazi. Upande wa kushoto na kulia wa sehemu hio kunako miti mbili za minazi. Mbele yake kuna nyasi fupi iliyokatwa na kupendeza.

Kundi la wachezaji wa kiume wakiwemo waliovaa sare ya rangi nyeusi na soksi ya rangi ya manjano pamoja na aliyevaa sare ya rangi ya kijani na soksi nyeupe wamejikusanya kwa pamoja huku wengine wakiinua mikono juu kuashiria ushangiliaji au kusherekea. Sehemu ya nyuma yao kunako jengo lenye paa refu wakiwa wameketi mashabiki.

Bango refu nyeupe yenye maandishi mengi na mstari wa rangi ya zambarau limesimamishwa na chuma mbili upande wa kushoto na kulia. Maandishi hayo ni kama vile Mombasa Africa gospel church. Yakiashiria kanisa la injili ya Kiafrika iliyoko kwenye eneo la Mombasa. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea yenye majani mabichi.

Jamaa aliyevaa nguo nyeupe anatembea kwenye njia ndogo iliyoko katikati ya nyasi zilizokatwa na za kupendeza. Njia hiyo linaongoza moja kwa moja likielekea sehemu ya mbele ambako kunako miti mirefu za minazi pamoja na mimea mingine za majani mabichi. Eneo linaashiria sehemu asili iliyoko karibu na bahari.

Basi kubwa refu yenye rangi ya kijani pamoja na maandishi mengi mwilini ikiwemo, Cool limesimama kwenye kituo cha mafuta. Juu ya kituo hicho kunako maandishi ya rangi ya kukoleza ikisoma, Rubis. Nyuma lake kunako lori kubwa lenye kichwa ya rangi nyeupe.

Kundi la viongozi wakiwemo wanawake pamoja na wanaume waliovaa suti sawia za kupendeza wamesimama mbele ya jengo kubwa la kiserikali lenye bango nyingi za maandishi za kiserikali. Mbele yao kunako stand refu iliyoko na vipaza sauti na yenye maandishi inayosoma, "President" .

Sehemu ya wazi iliyoko na mwangaza wa jua, lina nyumba ndogo lenye ukuta nyeupe na paa iliyotengenezwa kwa matawi ya makuti. Nyuma yake kunako msitu wa miti na mimea yenye majani mabichi. Eneo linaashiria sehemu ya bustani au eneo tulivu, yakionyesha mandhari ya asili.

Sehemu ya ndani ya jengo, lina rafu nyingi za mbao vilivyopangwa, huku vikiwa na bidhaa mbalimbali vyenye rangi tofauti ndani yao. Bidhaa hivyo ni kama vile socks zilizohangishwa kwenye kibao. Eneo hilo linaashiria sehemu ya ndani ya duka kubwa.

Umati ya watu wakiwemo wanawake pamoja na wanaume. Huku wengine wakiwa wamevaa sare ya rangi nyeupe na bluu, na wengine kuvaa sare ya rangi ya nyeusi. Wamebeba mikono zao juu huku wakiwa kwenye harakati ya kusherehekea. Watu hao wanaonekana kuwa na nyuso za kutabasamu, labda kushabikia timu yao.

Lori kubwa lenye kichwa cha rangi nyeupe na maandishi juu yake, pamoja na sehemu ya nyuma ya rangi ya buluu, limesimama kwenye eneo la wazi kando ya barabara. Upande wa kushoto na nyuma ya lori hiyo, kunako jengo kubwa yenye mashine za ujenzi pamoja na watu walioko ndani, huku ikiashiria ujenzi inaendelea. Mbele ya lori hiyo kumesimama jamaa wawili.

Sehemu ya wazi ya mkutano wa kidharura au sherehe kubwa, limepambwa na vipambo tofauti ikiwemo mapambo ya rangi ya bendera ya Kenya. Upande wa kulia kunako hema za rangi nyeupe, huku halaiki watu wakiwa wameketi ndani ya hema hiyo. Upande wa kushoto jamaa aliyevaa kanzu nyeupe amesimama huku akiangalia halaiki hiyo.

Kuta nene nyeupe lenye maandishi mengi liko kwenye eneo la wazi, upande wa nyuma wakuta hiyo kunako mandhari ya miti mingi yanayoleta kivuli. Upande wa kushoto kunako kuta ndogo zenye rangi ya nyeupe. Eneo linaashiria sehemu ya makaburini huku ishara za misalaba zikionekana upande wa nyuma.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lina nguo mbalimbali za wanawake zilizoning'inizwa kwenye rafu na stendi. Kuna aina nyingi za nguo ikiwemo za kulala, fulana na za ndani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Ngawala kubwa yenye tanga iliyofungwa na kamba refu refu linaelea juu ya maji ya bahari. Ndani ya ngawala hilo kunako kundi la watu wakiwemo wa kike na wa kiume huku wengine wakilala chali na wengine wameketi chini. Watu hawa wanaoneka kua kwenye safari au kwenye sherehe za majini.

Sehemu ya ndani ya jengo lenye paa ya mabati, lina kundi ya watu wakiwemo wanawake pamoja na wanaume. Huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, na wengine kusimama wakiwa wamezingira meza zilizopangwa kwa pamoja. Eneo hilo linaashiria sehemu ya uchukuzi ya vyeti vya kiserikali, au mkutano wa dharura.

Nyayo za miguu kadhaa zimejipanga kwenye mchanga mweupe zikienda kwa mistari mmoja. Nyayo hizo ni za wazi zikionyesha mtu aliyepita hapo hivi karibuni. Mandhari yote yanaonyesha ufukwe wa bahari wa mchanga safi.

Sehemu ya wazi yenye barabara ya muundo wa kisasa linapita juu ya maji. Maji hiyo linaelekea sehemu ya mbali, huku kando yake likiwa na mimea zenye majani mabichi. Eneo lina mwangaza hafifu likiashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Sehemu ya ndani ya nyumba kubwa la kifahari ina kuta za rangi ya nyeupe, sakafu lenye vigae vya rangi nyeupe na vya kupendeza, pazia refu nyeupe pamoja na dirisha kubwa yenye vioo vya kupenyeza. Sehemu ya inje ina miti zenye majani mabichi ikiashiria eneo la bustani au hoteli.

Jengo kubwa la zamani la kihistoria lenye kuta refu nene, lina madirisha ndogo ndogo kutani. Kando yake kunako mti kubwa lenye majani mabichi inayoleta kivuli chini yake. Kwenye kivuli kunako watu walioketi huku mmoja akiwa kwenye harakati ya kutembea.

Kaburi sita zenye rangi nyeupe zingine zikiwa na maandishi ya kiarabu na nyengine likiwa kubwa iliyofunikwa na kitambaa yenye rangi tofauti tofauti vipo ndani ya jengo labda msikitini au eneo maalum pa heshima.

Samaki wadogo wabichi wapo kwenye vikapu viwili. Kikapu kimoja kipo nusu na nyingine kipo kimejaa.

Hapa ni ufuoni mwa bahari pembeni kukiwa na miti ya minazi na mijomba zilizojengwa kwa makuti kwenye paa na miti chini yao ndani kukiwa na viti vya kukolea na kutulia vitengwavyo kwa watalii na wale wengine wanaokuja kutulia na kupunga upepo wa bahari.

Mwanaume mmoja aliyevalia kiakisi chenye rangi ya kijani ameushikilia mlango wa lori kubwa yenye kichwa nyeupe, akiwa ameitazama nyuma yake ikiwa na kontena iliyoshikiliwa na mashine ya kutoa vikontena juu ya magari hayo.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na miundo ya vibanda iliyojengwa kwa miti na majani ya minazi. Zinaonyesha mazingira ya pwani. Pembeni kuna jengo kubwa la ghorofa labda hoteli au resorti likiwa limezungukwa na miti ya minazi.

Wanaume watatu walioketi kwenye meza kimoja, wanaonekana kuandika kwenye vijikaratasi kila mmoja. Mbele yao kunako msichana aliyesimama na kutazama miezi hiyo. Pembeni kunako watu wengine waliosimama na wengine kuketi. Eneo linaashiria eneo la kusajiliwa vyeti vya dharura kama vile kitambulisho.

Skrini ya kompyuta inayoakisi mwangaza ilio wazi ikionyesha ukurasa wa wavuti yenye sehemu tupu ya kuingiza maandishi. Inaonekana kuwa ni mfumo wa usajili au fomu ya kuingiza habari.

Jukwaa la kidini lililopangwa kwa urembo mwingi na rangi maridadi lina sanamu ya Mungu katikati. Jukwaa hili linaonekana kuwa sehemu ya sherehe au ibada, likipambwa kwa maua na mapambo mengine yenye kung'aa vipande vyote.

Nchi kavu wenye mchanga mweupe wa bahari una kivuli cha mtu. Pembeni kuna kijumba kirefu chenye paa cha kuundwa na makuti. Kwenye ufukwe kuna mimea na miti mirefu ya minazi.

Njia ndefu iliyotengenezwa vizuri na inaonekana kuelekea mbali imezungukwa na miti mirefu ya minazi na majani mengine pamoja na nyasi upande wa kulia na kushoto. Mazingira yamo tulivu na ya asili.

Eneo la ndani la ukumbi limepambwa kwa rangi nyingi likiwa na altari lenye sanamu la kidini. Paneli ndefu zenye mapambo ya kuvutia imetanda nyuma ya jukwa. Sakafuni mbele kuna mikeka na magodoro mebamba yenye rangi tofauti yaliyotandikwa kwa ajili ya kuketia na kiti ya plastiki.

Mwanamke mmoja aliyeketi akitazama tarakilishi yake, amezungukwa na wanaume wawili waliovaa suti yenye rangi sawia. Huku wakionyesha ushirikiano wa kile anachokifanya mwanamke kwenye tarakilishi hiyo. Kando yao kunako mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti, akitazama kamera.

Ufuo wa bahari wenye mchanga upande wa kushoto na maji ya bahari upande wa kulia, una watu wanaonekana kwa mbali wakitembelea mchangani. Akiwemo jamaa mmoja anayeashiria harakati za kufanya zoezi. Eneo lina giza kidogo likiashiria masaa za asubuhi au jioni.

Mikono miwili ya mwanamke imepambwa kwa michoro maridadi ya hina. Yanaonekana kuwa na muundo tata wa maua na mistari. Michoro hii inafunika sehemu kubwa ya viganja vya mkono na sehemu ya mikono ya juu. Hina ina rangi nyeusi au hudhurungi iliyokolea.

Mandhari ya ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na mimea midogo imo na mti wa mnazi ulio na kivuli chini yake. Kivulini na viti vya kisasa na meza iliyo viringwa na kuzungukwa. Sehemu pa kupolea limo tulivu na linaonyesha mandhari ya ustaarabu.

Kwa upeo wa macho baharini pamejaa maji mengi na ya kwenda mbali. Kwa umbali kuna boti ndogo na ardhi yenye miti kwa upande wa kushoto. Baharini pia kuna mwanga hafifu wa jua.

Jua ya machweo yenye miale ya rangi ya dhahabu linamulika juu ya bahari. Mwisho wa bahari kunako milima. Katikati mwa bahari kuna miti mbili zilizomea na kustawi zinazoleta kivuli. Juu angani kuna mawingu yaliotanda na nyeusi.

Meli kubwa ya mizigo ilioko baharini limejazwa na makontaina yenye rangi tofauti tofauti. Bahari yenye maji mengi limetulia bila upepo mwingi. Angani papo safi.

Umati ya wanaume waliovalia kanzu nyeupe pamoja na kofia yenye rangi tofauti kwenye vichwa vyao, wameketi chini kwenye mikeka ndani ya jengo linaloonekana ni la maombi wakimsikiliza Gavana wa kitambo wa Mombasa County , Ali Hassan Joho, ambaye amehusika kipaza sauti kwenye mdomo.

Boti ndogo lenye rangi nyeupe linaelea juu ya bahari. Mbeleni kuna mimea yenye majani mabichi pamoja na miti mirefu ya minazi. Bahari limetulia likiashiria nyakati za jioni au asubuhi.

Magofu ya majengo ya kale yaliyojengwa kwa mawe, yamefunikwa kwa sehemu na miti na mimea mingine. Miundo ya kuta na milango bado inaonekana wazi, ikionyesha historia na umri wa eneo hilo.

Jumba kubwa la kifahari lenye ujenzi wa kisasa na ukuta nyeupe na la kupendeza, lipo karibu na bahari. Baharini kunako maboti nyingi zilizoegezwa pembeni mwa maji, huku zikielea juu.

Vitambulisho vingi vya watu mbalimbali vikiwa kwenye sehemu ya juu ya meza vimepangwa kwa utaratibu kwenye kundi na kufungwa na mpira. Sehemu hii inaashiria kuwa eneo la serikali labda kwa chifu au huduma.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi ukionekana kwa umbali watembea barabarani ambapo limepita katikati mwa majumba. Haya majumba yanaonekana kuwa ya kitambo sana na nyingine kuwa na maandishi ukutani.

Jumba la kifahari lenye ukuta ya rangi nyeupe na ya kupendeza ipo karibu na barabara ambapo magari yanapita yakifuatana ana kwa ana. Pembeni kuna mmea zilizomea upande mmoja na mwingine, huku katikati jamaa mmoja aliyevaa kofia akiwemo.

Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara huku mmoja akiwa ameunua mkono wake wa kulia na kulisimamisha basi linalopita barabarani na lenye mahandishi ya Cool. Sehemu inaonyesha eneo la uchukuzi la abiria wanaosafiri huku mmoja akiwa ameketi pembeni na bagi lake.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na maji ya bahari pembeni umetulia huku mtu mmoja akiwa amesimama mchangani karibu na maji. Pembeni kuna majumba yaliyojengwa kwa makuti kwenye paa, huku miti ya minazi pamoja na mimea mingine yakiwa nyuma zao.

Rais mtaafu wa Jamuhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta anamsalimu jamaa mmoja ambaye wote wanatabasamu na kuonekana kuwa na furaha tele. Nyuma yao na kando yao kunako watu wengine. Wote wamevalia suti isipokuwa mwanamke mmoja na mwanajeshi alioko nyuma yake.

Lori kubwa cha rangi ya buluu imeibeba gari nyingine juu yake yenye rangi ya kijani. Kifaa kinaonekana kuwa ni cha vita au ni cha wanajeshi.

Mskiti mweupe maridadi wenye minara mirefu inayoelekea angani una usanifu wa kipekee ukiwa na paa la kijani kibichi huenda mskiti huu umejengwa karibu na maji au katika eneo lenye anga ya wazi.

Waumini wa dini ya kislamu wamo uwanjani kwenye harakati zao za kuswali, baadhi yao wameketi kwenye viti vya plastiki wengine wakiwa wamepiga magoti na kuinama kwenye mkeka, pembeni kuna majumba ya ghorofa na magari.

Feri tatu zilizojazwa na umati ya watu, zipo baharini zikiwa kwenye harakati ya kusafirisha watu kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Pembeni kunako nchi kavu yenye majengo marefu mengi na yaliyopakwa rangi nyeupe.

Watu wengi wanaovuka bahari kutoka upande mmoja hadi mwingine wanaingia ndani ya feri iliosimama baharini na kungojea watu wajae ndiposa iondoke kuenda upande mwingine wa bahari.

Sehemu ya ndani ya kanisa labda la katoliki limepangwa viti kwa utaratibu na laini inayoleta picha safi na ya kuvutia. Kwenye ukuta na paa la jengo hili limepakwa rangi yenye utofauti tofauti ya kuvutia na kupendeza watu wengine wapo kwenye viketi, mmoja akiwa amepiga goti.

Bwawa la kuogelea la njee likiwa limezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi kinaashiria mazingira asili. Karibu na bwawa kuna jengo lenye paa ya kitamaduni labda kibanda au sehemu ya mapumziko. Mazingira yanapendekeza eneo la burudani au hoteli.

Jahazi refu linaloelea juu ya maji, na yenye mwili ya hudhurungi na mstari nyeupe, lina tanga refu jeupe la kunyoroka kutokana na upepo. Ndani yake kuna watu wengi walioketi, huku mmoja akisimama. Huenda watu hao wapo kwenye shughuli za uvuvi au safarini.

Sehemu ya kutulia iliyo na nyumba iliyojengwa na makuti kwenye paa na miti ukutani zilizopakwa rangi nyeupe ipo karibu na msitu. Kando ya nyumba kuna msitu yenye majani mabichi na mti uliona matawi marefu yanayoleta kivuli kwenye sehemu yenyewe.

Mlango wa ndani wa jengo una muundo wa kitamaduni na ukingo wa juu uliopambwa kwa maandishi ya kiarabu na rangi nyeusi. Rangi za ukuta ni nyepesi na zinapendekeza mazingira angavu na tulivu. Muundo wa mlango unaashiria usanifu wa zamani au wa kitamaduni.

Tukutuku tatu zenye rangi tofauti ikiwemo nyekundu, manjano na buluu zimeegeshwa kwenye sehemu ya wazi ya barabara karibu na majengo. Nyuma zao kunako jamaa aliyesimama na akiwa kwenye harakati za kutembea.

Lori lenye masafa marefu iliyobeba lori nyingine limesimamishwa kando na kijumba cha ghorofa ambalo bado kweny ipo kwenye harakati za kujengwa. Kando na lori hii kuna mti wa nazi.

Jumba la kifahari lenye madirisha ya vioo vya dhamana ina maandishi iliyokolezwa kuandikwa kwa rangi nyekundu yanayosema voice station kumaanisha eneo la uchukuzi la abiria wanaosafiri wakitumia gari la moshi mbele yake kuna barabara ya lami inayopita.

Gari mbili nyeupe na ya rangi ya buluu zinafuatana barabarani huku zikielekea upande mmoja wa barabara. Upande wa kushoto na kulia wa barabara kunako miti zilizomea na kustawi na zenye matawi mabichi ikiwemo mti wa nazi. Upande wa kulia pia kuna jumba iliyoko na gari nyekundu mbele yake

Machweo ya jua yenye miale ya rangi ya dhahabu na ya kuvutia sana yana kisa juu ya maji ya baharini. Kando kunako mti unaoleta kivuli kuashiria utulivu juu angani kunako mawingu yaliyotanda.

Sehemu ya mbele ya msikiti imepambwa na mataa za kisasa zinazowaka na kumeremeta kwa rangi ya dhahabu na ya kupendeza. Mbele yake kuna maua zilizopandwa kwa foleni na ya kuvutia. Miale inamulika ndani ya giza sehemu hio, ikionyesha ni nyakati za usiku.

Basi kubwa lenye nembo la maandishi kuwa Cool juu yake lipo katikati ya jengo mbili lingine likiwa lenye gorofa moja na nyengine lenye gorofa tatu na zaidi. Mazingira yanaashiria eneo la biashara ama viawanda.

Watu wengi wameketi wakitizama tukio la jukwaani ndani ya ukumbi mkubwa, wengine wakiwa wamesimama wanashiriki katika hafla au tamasha. Taa za rangi mbalimbali zinaangazia jukwaa zikiongeza mvuto na kuashiria uzito wa tukio.

Umati wa watu wadini wa kiislamu waliovalia vipuli katika vichwa vyao wengine na wengine kuvalia kanzu yenye rangi tofauti tofauti, wamo ndani ya jeno la msikiti lenye kuta nyeupe na ya kupendeza ndani ya jengo kuna mwangaza wa kutosha.

Meli mbili, ikiwemo yenye rangi nyeusi na mistari yenye rangi isiyokolea, zipo ndani ya bahari. Mwisho wa bahari, kwenye nchi kavu, kuna majumba marefu yenye rangi nyeupe na ya kupendeza, msitu ikiwa karibu nao.

Boti moja la usafiiri ndani ya maji limeegeshwa majini huku likiwa na watu ndani yake, mmoja akiwa kwenye eneo la uendeshaji, wengine wakiwa wameketi ndani na mmoja akiwa juu. Sehemu ya mwisho ya ufukwe ya majini kuna majumba ya kifahari lenye ukuta nyeupe na za kuvutia. Mandhari yanaonyesha eneo la pwani.

Corridor ndefu la jengo la hospitali lenye ukuta na paa iliopakwa kwa rangi mweupe wa kuvutia lina taa za kutosha zinazotoa mwangaza mle ndani. Watu wamo kwa umbali waliosimama na wengine wakitembea.

Nyumba ya kitamaduni yenye paa ya nyasi ipo kwenye sehemu wazi iliyoko karibu na ufuo wa bahari. Mbele yake kuna viti vilivyozingira meza, zikiwa kwenye sehemu ya wazi yenye mchanga nyeupe. Kando yake kuna kibanda kilichoko na viti vya plastiki. Eneo likiashiria sehemu ya burudani na ya wageni.

Umati ya waumini wa dini ya Kiislamu, wengi wakiwa wametazama mbele ya mskiti, wapo kwenye eneo lenyewe. Wanawake wenginine wa dini ya Kiislamu wako pembeni, wakiwa wameketi chini na kutazama mbele ya mskiti enyewe.

Barabara kuu ya lami, yenye njia nyingi na miundombinu ya kisasa, linapita kwenye sehemu ya mandhari ya wazi. Kando yake kuna viguzo vya taa zilizosimama pamoja na zingine zikiwemo katikati. Barabarani kunako gari ambalo liko kwenye harakati ya usafiri.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyevalia suti wapo studioni. Mmoja wao ameketi akiwa anaangalia kamera ilhali mmoja na mwanamme wakiwa wanaitazama picha ya mwanamke huyo kwenye kompyuta. Wanaonekana kua na mjadiliano na umakinifu kwenye picha hiyo.

Umati wa watu umejikusanya wakitazama tukio fulani kwa umakini mkubwa. Mwanamke aliyesimama katikati amevaa fulana yenye rangi za Kenya na nembo ya shirika la ndege. Anaonyesha shauku, watazamaji wengine wakifurahia mazingira ya shamrashamra.

Lori kubwa yenye rangi ya buluu na nyeupe likiwa ndani ya kijumba chenye paa la mabati za kisasa limepakiwa mizigo zilizofungwa kwa utaratibu na kamba za kisasa nyeupe.

Lori lenye miguu mengi ya masafa marefu na ya mizigo mizito iliyoko kwenye kiingilio cha bandari, linasindikizwa bandarini na gari mbili ndogo nyeupe zenye mfanano. Upande wa kushoto na kulia wa kiingilio cha bandari kunamakonteina mengine.

Mashua ya kitamaduni imejaa watu baharini karibu na pwani. Pembeni kuna majengo yaliyoenea kwenye milima au kilima yakionyesha makazi au hoteli. Hali ya hewa iko tulivu na ya joto, ikipendekeza shughuli za uvivu au usafiri wa maji.

Kuna vibanda vya hoteli vilivyojengwa kwa mabati na miti. Kibanda kimoja kikiwa na mwanadada aliyeketi kwenye kiti moto akipika. Kibanda kikingine kimebeba wanaume watatu ambao wanaoonekana kuwa wanajadili mambo pamoja au kukula pamoja.

Ufuo wenye mchanga mweupe una miti ya minazi yanayotoa kivuli. Chini ya miti hayo kuna viti vya kupumzikia na meza vikionyesha mazingira ya kupumzika na starehe. Hali ya hewa imo tulivu na ya joto ikipendekeza eneo la mapumziko ya pwani.

Gari moshi la kisasa lenye rangi ya mchanganyiko ikiwamo nyekundu, nyeupe, pamoja na manjano lipo juu ya reli yake, ikiwa kwenye harakati zake za safari. Kando yake kuna reli mbili zilizonyooka mbele, zikionyesha njia ya treni.

Safu kubwa ya viatu vya wazi vikiwemo sandles na vibweta vimepangwa kwenye rafu. Viatu hivyo vina rangi mbalimbali zenye kuvutia kama vile nyeupe, pink , bluu na njano. Mkono unaonekana ukichagua au ukiangalia jozi fulani upande wa kushoto.

Gari moshi la abiria limeegeshwa kwenye kituo cha reli, huku njia mbili za reli zikinyoka mbele. Manthari ya jua linapochomoza au kutua ipo angani, majengo ya kituo yapo upande wa kulia.

Sehemu ya ndani ya huduma ya serikali ipo na watu wawili ikiwemo mwanamke na mwanaume kila mmoja akiwa ameketi eneo yake maalum ya kazi. Kila mmoja ana tarakilishi yake ya kazi. Juu yao kuna maandishi yanayoashiria usajili wa vyeti vya kifo na vya kuzaliwa pekee. Mbele yao kuna viti vilivyoangaliana.

Rais mstaafu wa kenya, Uhuru Kenyatta, amemshika mkono mwanamke mmoja, ambapo wote wanaonekana kuwa na furaha. Uhuru Kenyatta amevaa jaketi jekundu, akionyesha ukaribu na mwanamke huyo. Watu wengine wapo nyuma yao, wakiashiria kuwa na tukio la uma ama mkusanyiko.

Eneo kubwa safi la kutuliza mawazo na kupolea, lina majumba za kifahari pembeni zikiwa na kuta nyeupe na paa za kujengwa na makuti, katikati kuna eneo wazi la kuogelea pamoja na kijumba kilichojengwa na paa yenye makuti.

Jua la machweo lenye miale ya rangi ya dhahabu na ya kupendeza, yanamulika kwenye baharini. Angani kuna mawingu nyeusi iliyotanda kote na kufunika miale ya jua kuacha sehemu ndogo pekee.